Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha watu wazima walioketi kwenye viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, mwalimu huyo akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Mazingira mazuri yenye majengo ambayo ni madarasa ya shule ya msingi, nje kukiwa na uwanja mkubwa wenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ambao hutumiwa kwa ajili ya michezo mbalimbali.

Makaratasi meupe yaliyochapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi ambayo hutumika kwa ajili ya kufundisha somo la hesabu kwa wanafunzi wa shule za msingi, kukiwa kumejazwa kwa penseli na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la hisabati ambao wameketi katika madawati ambao wamevalia sare ya rangi nyeupe.

Jengo refu ambalo ni madarasa ya shule ya msingi likiwa na madirisha na picha mbalimbali zilizochorwa katika kuta za madarasa hayo, nje kuna sehemu ya uwazi iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na maua mazuri.

Mwalimu wa kike akiwa anafundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la kiingereza akiwa anaandika katika ubao mweusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, ambapo anafundisha somo la hesabu kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiwa anatumia kalamu maalumu ya kuandikia, katika ubao wa rangi nyeupe.

Karatasi jeupe ambalo limechapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi, yenye namba ambazo zinahesabu za jumlisha na toa zinazofundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi ambapo zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Vitabu vya viswahili ambavyo vimechapishwa kwa ajili ya kiwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi, vikiwa vina hadithi na simulizi mbalimbali zenye picha, ambazo husaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka zaidi.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na majengo ya madarasa pamoja na eneo kubwa lenye uwazi wa nyasi fupi za rangi ya kijani ambapo ni uwanja wa michezo.

Kitabu kilicho na makaratasi ya rangi nyeupe kilichochapishwa kwa maandishi meusi ambacho hutumika kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha mbalimbali ambazo huwasaidia wanafunzi hao kuelewa kwa urahisi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovaa sare zinazofanana, wakiwa wameketi katika madawati, kila mmoja peke yake ndani ya darasa wakijisomea kwa umakini mkubwa.

Maabara nzuri na ya kisasa ambayo inatumiwa na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kufanya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati pamoja na stuli refu za kukalia.

Kitabu cha somo la baiolojia ambacho kinafundishwa kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha nne ikiwa ni toleo la tano la kitabu hicho, chenye picha ya daktari akiwa ameketi akifanya mazungumzo na mgonjwa alieketi upande wa pili wa meza.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa katika chumba cha darasa ya shule ya sekondari ambapo kuna mitihani iliyohifadhiwa kwenye bahasha na kuwekwa juu ya meza, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati kila mtu peke yake akiwa anajaza mtihani.

Mwalimu wa kike aliyevaa barakoa akiwa anafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa ameketi ndani ya ofisi yake. Akiwa anafanya shughuli ya kusahihisha madaftari ya wanafunzi.

Maabara nzuri na ya kisasa ambayo hutumiwa na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kufanya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza refu zenye mabomba pamoja na madirisha yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa wanakabidhiana mitihani ya shule ya sekondari iliyo ifadhiwa vizuri katika bahasha za rangi ya bluu zikiwa zimetolewa kwenye maboksi.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, mezani kukiwa na madaftari, simu janja na kalamu. Mwalimu huyo anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi na wengine wamesimama, wakifanya majadiliano mbalimbali wakitumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu wanazo tumia kuandika.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi wengine wakisimama ndani ya darasa, ambapo wanafanya majadiliano ya kile walichofundisjhwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani madafatari pamoja na kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo waliovaa majoho ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu wakiwa na furaha wanarusha kofia juu kumaanisha kuwa wamemaliza mafunzo yao ya elimu ya chuo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta zilizopo mezani na mwalimu wa kike.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo wakiwa wameketi wengine wakisimama ndani ya darasa, ambapo wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakitazama maandishi yanayoonekana kwenye kitambaa cheupe, yaliyokuzwa kwa kutumia kifaa maalumu ambacho kinakuza maandishi yaliyopo kwenye kompyuta mpakato.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya jengo lenye nafasi kubwa kila mmoja akiketi kwenye dawati akitumia kompyuta mpakato, simu janja, madaftari, vitabu na kalamu kwa ajili ya kujifunzia.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha na madirisha yaliyo tengenezwa kwa vioo, juu ya meza kukiwa na madaftari na kalamu wanazotumia kwa ajili ya kuandika.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta ya mpakato wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kipima umeme na kuchomelea.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika matengenezo ya mfumo wakitumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki pamoja na nyaya za kuunganisha vifaa hivyo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya uchomeleaji, wa kutengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia chuma, wakiwa wamevaa miwani zinazowakinga na mwanga mkali wa moto wa gesi.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji na utumiaji wa kompyuta za mezani, wakitumia programu mbalimbali.